Kuna wachezaji ambao wanaonekana kuwa wameweza kushinda kombe. Wachezaji hawa wanasherehekea pamoja na kuinua kombe hilo juu. Wachezaji hawa wote wamevalia shati ya nyeupe na kaptura ya, kaptura ya samawati.

Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja. Wanaume hao wote wawili wameweza kuvalia suti. Mwanamke aliyekatikati inaonekana kuwa ni jaji ambaye amevalia nguo ya jaji. Wote wameshikilia vijitabu zote na kuonyesha kwenye kamera.

Kuna watu wengi ambae wameweza kukusanyika na kuketi mahali. Inaonekana kuwa ni mkusanyiko wa wanaume kwa wanawake ambao wameketi hapo kwenye inaonekana kuwa hapa ni sehemu ya uwanja.

Rais ameshikilia bibilia, picha hii inatendeka wakati Rais anaapishwa, na kusema na kuapa kuwa atawahudumia wananchi wa nchi ya Kenya. Mwanaume aliyesimama na kushikilia bibilia jina yake ni William Samoei Ruto. Anaongea, anafanyiwa haya na jaji.

Picha hii inaonyesha watu wengi watu hawa wanaonekana kuwa ni washabiki wa timu ya Al Aziz, Al Azizia FC, watu hawa wako wengi sana kwa na wengi wao ni watoto, na watu wazima.